Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya Premium League Champions, ambao wanaonekana kuwa wamefurahi na wameshikilia kikombe kuonyesha ishara ya ushindi.

Katika hema hii kuna mtu ambaye anaonekana kuwa amekaa na amevalia shati nyeupe na koti nyeusi ambayo anaonekana ana kipatatalishi ambapo anaendeleza usajili wa CDI.

Ni uwanja wa kuchezea mpira ambapo kuna mashabiki wengi ambao wanaonekana wamesimama ilhali wengine wameketi. Mashabiki wengi wamevalia jezi ya samawati, nyekundu ilhali wengine wameshikilia bendera ya nchi ya kenya.

Uwanja huu ni wa kuendeleza shughuli rasmi kama vile michezo, shughuli za serikali. Kuna watu wengi ambao wanaonekana wamevalia jezi, kumaanisha kuna mchezo ambao unaendelea na hawa ni mashabiki. Watu hawa wamevalia jezi za nyekundu miongoni mwa rangi nyinginezo.

Huyu ni jaji wa mahakama ya juu ambaye anaitwa Martha Koome. Ameshikilia katika mkono wake wa kulia bibilia. Nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya. Mbele yake kuna kibao ambacho kimeandikwa republic of Kenya na kipazasauti.

Timu mbili uwanjani ambapo kuna timu imevaa rangi ya kijivu, ingine imevalia rangi ya buluu. Kuna mashabiki waliokalia kando katika viti vya kijani kibichi na wanaonekana kuangalia kwa makini.

Hii ni mojawapo ya ofisi nchini Kenya ambapo shughuli rasmi inatekelezwa. Kuna wakili wawili ambao wamevalia mavazi rasmi na kuna mtu mmoja mwanaume ambaye amevalia suti nyeusi na tai nyeusi. Kuna bendera nne nyuma yao, kuna mtu mmoja aliyesimama katikati, ambapo ameshikilia bibilia na anaonekana kuwa anakula kiapo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya FC Leopards. Wamevalia shati sawa na timu yao ambayo ni rangi ya buluu, na zimeandikwa maandishi ya FC Leopards. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati nyeusi, ameshikilia bango lililoandikwa khwakhola.

Katika ofisi hii, kuna bango lililoandikwa Huduma Centre na Government Service . Pale ambapo kuna watu wachache ambao wanaangalia kwenye tarakilishi na wengine wamesimama ilhali wengine wameketi.

Katika hema hii kuna watu watatu waliovalia barakoa na kati yao kuna wale waliovalia reflector zilizoandikwa usajili wa huduma number ya nchi ya Kenya. Kuna kipakatalishi kwenye meza ambayo inaendeleza shughuli za usajili na kiti kilichowekwa pembeni cha kukalia.

Naona wanasheria wanne, wanaonekana kuwa na siasa. Waliovalia mavazi rasmi, na kuna hema nyuma yao na kuna ghorofa ambayo ni ndefu, kuna miti kadhaa na kuna watu walio nyuma yao na kuna mtu mbele yao anayeonekana kuwa alikuwa anawapiga picha.

Eneo hili ni jiji kuu la Nairobi, ambapo kuna vijana ambao wanaitwa genz wamevalia mavazi ya kijani kibichi, wengine wako juu ya gari, kando ya gari na mbele ya gari, wanaonekana kuandamana na wanaimba nyimbo tofauti tofauti.

Hawa ni wanachama wa kikundi fulani ambao wamevalia shati na kofia za bluu, baadhi yao wamevalia suti za bluu, na wamevalia tai nyekundu, na wameinua mikono yao kwa furaha.

Katika uga huu wa Polica Sacco Stadium, kuna mchezo wa kandanda unaoendelea. Kuna timu mbili ambapo kuna wachezaji ambao wanang'ang'ana kugaragazana mpira, na wamevalia jezi nyeupe na nyekundu.

Hawa ni wachezaji wa timu fulani ambao wamevalia jezi yao ya bluu, soksi na viatu. Wanaonekana kuwa na tabasamu wanapoendeleaza zoezi lao. Nyuma yao kuna goli ambalo linatumika wanapo endeleza mchezo wao wa mpira.

Hawa ni mashabiki wa timu fulani wako uwanjani. Wanaonekana kuimba kwa furaha na baadhi yao wana filimbi mdomoni. Wengi wao wamevalia macho nne na bangili zilizo za nchi ya Kenya.